Mtu ameegemea kwenye meza akiandika kwenye kitabu kikubwa cha kurasa za kijani na nyeupe. Karibu na kitabu hicho kuna bahasha kadhaa na faili za matibabu mojawapo ikiwa na maandishi yanayosomeka health services department

Katikati ya umati wa watu, kitanda kimoja cheupe kikiwa na chandarua kimewekwa wazi. Kitanda hicho kimefunikwa na chandarua cheupe safi kikionyesha lengo la kuzuia mbu. Mtoto mdogo anaonekana akigusa kitanda labda akichuguza.

Chumba cha upasuaji kimejaa wataalamu wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa. Wagonjwa wawili wamelala kwenye meza za upasuaji, wakiwa wamefunikwa na vitambaa vya kijani kibichi. Madaktari na wauguzi wengi wamekusanyika karibu na wagonjwa wakifanya kazi kwa umakini mkubwa.

Wataalamu wa afya wamevalia mavazi maalum ya kujikinga. Wakiwa katika wadi ya hospitali wakihudumia wagonjwa. Mtaalamu mmoja amesimama katikati akishughulikia mfuko wa drip huku uso wake ukiwa umefunikwa na barakoa na nguo ya uso.

Majengo kadhaa meupe yaliyojengwa kwa container yamepangwa juu ya ardhi. Kila mmoja likiwa na maandishi mekundu, Kliniki na clinic . Baadhi ya majengo, yana dirisha ndogo la milango, huku bendera ya Kenya ikiwa imechorwa kwenye baadhi ya kuta.

Katika mazingira kame yenye jua kali, mwanaume aliyevaa barakoa anampa chupa ya maji mwanamke aliyembeba mtoto mdogo. Kitendo hiki kinaashiria msaada wa kibinadamu unaotolewa kwa jamii.

Mahema matatu meupe yamewekwa wazi ikionyesha huduma za afya zinazotolewa na shirika la HEALTH RIGHT KENYA kwa ushirikiano na wizara ya afya. Mabango yenye nembo na maelezo ya mradi yamewekwa mbele ya hema ikionyesha lengo ya kliniki ya nje.

Mwanamke aliyevalia barakoa na aproni ya buluu yenye ujumbe wa afya anazungumza na watoto watatu. Anaonekana kuwa afisa wa afya au mfanyikazi wa kijamii akitoa elimu au ushauri kwa watoto hao.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikiwa imefungua milango yake kwa ajili ya huduma za afya. Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki lina maandishi Beyond Zero mobile clinic upande wake.

Shughuli ya jamii inaendelea katika eneo la wazi, huku kikundi cha watu kikiwa kimesimama kwa mistari upande wa kushoto wakiangalia mbele. Bango refu lenye ujumbe jointly treating Trachoma to prevent blindness .

Kundi la watu waliovalia sare za rangi ya blue na manjano, wakikumbatiana na kupeana mikono na mwanaume aliyevalia suti. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia tukio hilo, kuhashira ushirikiano au sherehe.

Hapa kuna mikono miwili iliyo vaa glavu za rangi ya waridi ikishika vifaa vya matibabu. Kidole kimoja kinashika kibanu huku kingine kikishika kioo kidogo cha meno . Vifaa hivi vyote viwili vimetengenezwa kwa chuma kinacho ng'aa kuashiria usafi na usahihi.

Vifaa kadhaa vya daktari wa meno vimewekwa kwa uangalifu vikionyesha uangavu wa metal .Kila kifaa kina matumizi yake maalum kuanzia kutibu mashimo hadi kung'oa meno.

Mwanamke anatabasamu pana lenye furaha akifichua meno meupe na safi. Mashavu yake yamenyanyuka juu, yakionyesha mikunjo ya furaha karibu na macho.

Mwanamke mwenye tabasamu, huku akifanyiwa uchunguzi wa meno. Mikono miwili iliyovaa glovu ya blue , inashikila zana za meno, ikionyesha mchakato wa matibabu au ukaguzi.

Mtu amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa uchuguzi wa mdomo. Daktari wa meno amevaa glavu nyeusi na anatumia vifaa maalum kuchunguza meno na fizi za mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake kwa upana.

Daktari wa meno amevaa glavu nyeupe na nguo za buluu akimhudumia mgonjwa kinywani. Vifaa mbalimbali vya meno vinaonekana vikipenya kinywani mwa mgonjwa.

Madaktari wawili, wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za buluu , wakimfanyia matibabu mgonjwa. Daktari mmoja anaonekana akimchunguza mgonjwa mdomoni , akionyesha utaalamu wa meno .

Maboresho ya meno yaliyofanywa na daktari wa meno, yakionyesha kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye mapengo na yaliyovunjika ikionyesha hali isiyopendeza kinyume chake sehemu ya chini inaonyesha meno yaliyorekebishwa na kuonekana kamili na meupe.

Eneo la mashamba ambapo mbuzi kadhaa, weupe wanatembea huku na huko. Mtu mmoja akiwa amevalia kofia na nguo nyeupe, anasimama katikati ya kundi la mbuzi, akionekana kuwachunga au kuwatunza.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia sare nyekundu na kofia za usalama za rangi ya machungwa. Wanabeba mgonjwa kwenye machela kuelekea gari la wagonjwa. Wawili wameshikilia machela hio na mmoja anafuatilia kwa karibu.

Moto mkubwa unawaka katika jengo huku moshi mweusi mzito ukipanda angani. Watu wengi wamekusanyika barabarani wakishuhudia tukio hilo la kutisha. Mianga ya barabarani imesimama mbele ya jengo linalo ungua.

Barabara imejaa maji ya mafuriko, yakifanya iwe vigumu kwa magari na watu kupita. Afisa wa trafiki amesimama katikati ya maji, akionekana kutoa msaada au kuongoza watu.

Afisa wa trafiki akiwa amesimama katikati ya maji mengi, yaliotuama barabarani anaonekana kusaidia watu amevalia sare kamili za trafiki zenye mistari ya jano na anasimama karibu natuktuk.

Watu Wawili waliovalia mavazi maalum ya njano ya kujikinga na maski wanasukuma mgonjwa aliye lala kwenye kitanda cha kubebea wagonjwa. Wanaonekana kuwa makini na wamejipanga vizuri.

La kupepea wagonjwa la rangi nyeupe likiwa na jina ambulance limeandikwa kwa herufi nyekundu, limepaki kwenye nyasi, juu ya gari kuna taa za dharura za bluu na nyekundu, zikiasheria matumizi yake kama gari la dharura.

Mkulima akichuma nyanya kutoka shambani, akiwa ameinama kuelekea sanduku lililojaa nyanya nyekundu. Nyanya nyingi zilizoiva zinaning'inia kwenye mimea mirefu zikionyesha mavuno mazuri.

Uchaguzi mpana wa maharagwe na ndengu zimepangwa kwa kutia kwenye bakuli mbalimbali za udongo na ngunia ndogo la katani. Kila bakuli lina aina tofauti ya kunde kama vile maharagwe meusi, maharagwe mekundu na ndengu za kijani.

Daktari au mtaalamu wa afya ,akiosha mikono yake kwa uangalifu mkubwa, kabla ya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu. Amevalia mavazi ya upasuaji na kofia.

Chumba chenye ukuta wa rangi ya njano na mlango wa buluu uliofunguliwa ukionyesha chumba kingine ndani. Kuna vifaa ofisi kama vile meza na viti vikionyesha mazingira ya kazi. Bango lenye maandishi linaonekana likining'inia ukutani.

Wadi safi na mpya ya hospitaliti imetayarishwa ikiwa na vitanda vitatu vilivyofunikwa kwa shuka za kijani, vifaa vingi vya matibabu vimeekwa pembeni vikiwemo mashine za kuangalia afya na vifaa vya watoto wachanga.

Wauguzi Wawili mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe na kingacza uso akihudumia kitanda cha hospitali. Kitanda kinaonekana kikiwa na vifaa vya kimatibabu na mashine ya kufuatilia mapigo ya moyo.

Afisa wa afya amesimama karibu na kifaa cha matibabu kinachobebeka, kikiwa na gurudumu na kikapu kidogo. Kifaa hicho kinaonekana kuwa cha kisasa kikiwa na skrini na vifugo mbalimbali.

Seti kamili ya vifaa vya upasuaji wa tohara ,vikiwa vimewekwa kwenye kitambaa cha kijani kibichi. Seti hii inajumuisha makasi, vishikio na zana nyinginezo za upasuaji.

Kifaa kinachofanana na simu ya zamani chenye rangi ya kahawia na sehemu nyeusi ya sikio. Kina cable mbili, nyekundu na nyeusi zikiunganishwa kwenye kifaa. Sehemu ya juu ya kifaa ina maandishi yasiyosomeka vizuri.

Kifaa cha kisasa cha kufuatilia afya kinasimama wima, kikiwa na skrini inayoonyesha grafu na nambari. Vifungo vingi na nyaya zimeunganishwa kwenye kifaa zikionyesha utendaji wake tata.

Mikono ya mtu ikijaza fomu kwenye dawati. Dawati hilo Lina karatasi na mafaili mbali mbali ikiwemo faili kubwa ya njano iliyoandikwa preservative tb register .

Mashine nyeupe yenye jina SCIAN imeandikwa kwa herufi za buluu. Ina vitufe na bandari kadhaa pamoja na nyanya zilizounganishwa nyuma yake. Baadhi ya nyanya hizo zinaficha sehemu ya chini ya mashine ikionyesha kuwa zimeunganishwa kwenye kifaa kingine.

Seti mbili za vifaa vya matibabu zilizopangwa vizuri kwenye kitambaa chekundu. Seti ya kwanza ina vifaa kumi na moja ikiwemo bakuli la chuma na vyombo vingine vya upasuaji.

Kifaa Cha hospitali kinachotumika Kwa ajili ya watoto Wachanga kikiwa na kitamda Cha kioo na taa ya joto, juu yake Kuna swiji na viashiria vya kutibiti choto na mwanga vikionyesha uwezo wa kithibiti mazingira

Ndoo mbili za taka za kisasa, zilizopangwa kwa ustadi. Ndoo ya kwanza ina rangi ya bluu hafifu, huku ya pili ikiwa na rangi nyeupe yenye mguso wa bluu kidogo kwenye kifuniko.

Mitungi minne ya gesi imepangwa kwa urefu tofauti kwenye sakafu iliyo na vigai, miwili mirefu zaidi imesimama mbele huku miwili mifupi zaidi ikiwa nyuma. Mitungi yote ina rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe juu.

Kiti maalum cha matibabu ya meno, kimepangwa katikati, kikiwa na vifaa vyote, muhimu vinavyohitajika, kwa daktari wa meno, taa kubwa, yenye mwangaza mkali, imetundikwa juu.

Vidude viwili vinavyo fanana na pembe za matibabu kimoja cheusi na kingine chekundu vimelala juu ya uso wa kijani kibichi. Vina umbo la koni vikiwa pana upande mmoja na nyembamba upande mwingine.

Kifaa kinachofanana na troli ya kimatibabu kimeonekana likiwa limeegemea ukuta wa rangi ya kahawia. Troli hii ina draw kadhaa zenye vipinni vyekundu baadhi zikiwa wazi zikionyesha ya kuhifadhia vifaa.

Meza ya mbao iliyojaa vifaa mbalimbali vinavyotumika katika maabara au kliniki . Kuna kompyuta iliyowashwa, chupa ya dawa ya kusafisha mikono , glavu na mirija ya kupimia damu ya rangi tofauti.

Mwanamke ameketi chini amefunika uso wake kwa mikono yake akionyesha ishara ya huzuni au mawazo mazito. Juu ya kichwa chake kuna michoro ya mistari iliyochanganyikana na viputo vya usemi kuashiria mawazo mengi au mchanganyiko.

Bango hili linahusu afya ya akili likiwa la kichwa cha habari kinachouliza Je mkazo unakufanya uwe mgonjwa? Jini yake kuna maswali yanayohusu dhiki na hathari zake kwa afya ya mwili.

Kuna kisanduku cheupe cha dawa chenye maandishi Vitamin E soft gelatin capsules na jina la chapa eglow 400 juu yake. Upande wa kushoto wa kisanduku kuna orodha ya viambato na maelezo ya lishe.

Sanduku la dawa linalosomeka dentamol likiwa na maelezo ya kina kuhusu matumizi yake. Kwenye upande mmoja wa sanduku kuna mchoro wa jino unaoashiria kuwa dawa iyo inahusiana na matibabu ya meno.

Mama mmoja anamshika mtoto wake mchanga kwa uangalifu wakati akipokea huduma za matibabu. Mfanyikazi wa afya anaonekana akipatia mtoto dawa, labda chanjo au virutubisho.

Mama anamshikilia mtoto wake mchanga huku mkono wa mtu mwingine ukionekana ukimpatia mtito matone ya dawa mdomoni. Mtoto anaonekana mdogo sana na amelala kwa utulivu mikononi mwa mama yake.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Matone ya chanjo yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye chupa ndogo ikielekea kinywani mwa mtoto. Mtoto mchanga amelala chali akiwa ameshikiliwa kwa upole.

Mtaalamu wa meno akiwa amevalia nguo za kujikinga kama vile kofia, kinyango na kinga ya uso, anamtibu mtoto. Mtoto huyu amelala kitandani huku akifunikwa na blanketi la manjano. Mtaalamu anatumia vifaa vya meno kumchunguza na kumtibu.

Mtoto mchanga amelala kwenye blanketi jeupe akiwa na vifaa vya kimatibabu. Ana bomba la kupumulia zimefungwa mkononi na miguu. Mtoto pia ana kipima joto mkononi.

Watoto watatu wamekaa chini kwenye mkeka wa asili wakisoma kitabu pamoja. Kitabu kiko wazi mbele yao kikiwa na picha za kupendeza zinazowavutia. Wote wanaonekana wamejishughulisha na masomo.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda maalum, cha hospitali huku mikono ya mtu mzima ikionekana ikimshika. Mtoto amevaa nguo nyepesi, na ana vifaa vya kimatibabu usoni.

Muuguzi amevaa sare ya rangi ya pinki na barakoa ya buluu akimsaidia mwanamke mwingine kumtunza mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi la pinki. Mwanamke huyu akiwa amevaa kitambaa cha rangi na barakoa, anaonekana akijifunza jinsi ya kumshika mtoto.

Ukurasa unaonyesha maandishi Malaria na maelezo yake ya kitiba unaonekana ukiwa umezungukwa na dawa na vifaa vya matibabu. Vidonge vya rangi ya bluu na nyeupe vimetawanyika juu ya karatasi.

Mikono inashika sabini ikijiandaa kwa ajili ya kunawa chini ya bomba la maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakionyesha kuwa kuna chanzo cha maji kinacho patikana. Ndoo yenye maji machafu inaonekana chini.

Mguu wa mtu umevimba sana, hasaa, kwenye eneo la kifundo cha mguu, likionyesha dalili za jeraha au uvimbe mkubwa. Rangi ya ngozi kwenye eneo lililovimba linaonekana kubadilika.

Mwanariadha ameanguka chini kwenye wimbo wa riadha , akishikilia eneo la goti lake .Jambo linalo ashiria jeraha au maumivu. Amevaa kaptula nyekundu na viatu vya riadha.

Mikono miwili na vidole vingine vinaonekana kufupishwa au kuharibika. Kucha za vidole zinaonekana kuwa na rangi isiyo ya kawaida, labda kutokana na ukosefu wa usafi au hali ya kiafya.

Mchezaji wa soka amelala chini kwenye nyasi akiwa ameshika mguu wake akionekana kuwa na maumivu au majeraha. Amekaa karibu na mpira wa soka huku akiwa amevaa soksi nyekundu na viatu vya soka.

Mguu wa mtu ukiwa umevaa kiatu cha riadha cha rangi ya kahawia unaonekana ukiwa umeshikwa na mikono miwili. Mikono hiyo inaonekana ikiukanda au kuushika mguu.

Seti kamili za vifaa vya snowboarding imepangwa vizuri kwenye sakafu ya mbao. Kila kitu kutoka kwa snowboard yenyewe buti kofia miwani na glovu imewekwa kwa mpangilio mzuri.

Seti kamili ya vifaa vya kriketi vilivyopangwa vizuri kwenye nyasi ya kijani kibichi. Kuna batch ya mbao, mipira miwili midogo, kinga za mikono na pedi za miguu.

Kifaa kikubwa cha mazoezi ya uzito, kinasimama wima kikiwa na viti vyeusi na sehemu ya kushikilia. Muundo wake wa chuma huonyesha uimara na utulivu, ukisaidia mazoezi mbalimbali ya nguvu.

Shamba lenye milima ya kijani la miti mingi linaonekana . Sehemu kubwa ya eneo hilo imefunikwa na mimea yenye majani makubwa na maua ya zambarau. Maua machache ya zambarau yanaonekana yakiwa yamechanua kati ya majani.

Mti mkubwa umefunikwa kwa kiasi kikubwa na mimea inayopanda ikiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yana rangi ya njano kuashiria mabadiliko ya msimu au ukosefu wa virutubisho.

Shamba kubwa la mahindi au mtama, lenye mimea mirefu na majani ya kijani kibichi. Baadhi ya mimea inaonekana imevunjika au kukauka kidogo. Ikionyesha chagamoto za kilimo au hali ya hewa.

Mimea mingi yenye majani mapana na kibichi ikiwa imepandwa shambani. Majani yanaonekana kuwa na afya na yenye na yamechanua vizuri kwa sheria ya utunzaji mzuri wa mazao.

Shamba la malenge likiwa na majani makubwa yenye rangi ya kijani. Majani engine yanaonekana kuwa na madoa meupe yakiashiria kuwa yanaweza kuwa na ukungu au magonjwa fulani. Jiwe kubwa la kahawia limewekwa katikati labda likitumika kama tegemeo au alama.